Huduma za kifedha zinazotolewa na benki, mtu mmoja akiwa anatoa fedha zake kwa ajili ya matumizi. Benki hii ni benki ya KCB ambayo ipo katika matawi mengi nchini.

Kundi la wafanyakazi wa benki wakiwa wamevaa vizuri, wapo katika jinsia tofautitofauti, kuna wa kike, lakini kuna wa kiume, pia wapo katika mazingira ambayo ni ya ofisini kwao.

Eneo hili ni maalumu kwa ajili ya kuuza magari aina mbalimbali, gari ambalo linaonekana lina rangi ya njano. Lakini kwenye hili eneo limezungushiwa ukuta na pia lina mlango wa geti.

Sehemu hii ina magari mbalimbali, magari haya yanauzwa kwa wateja mbalimbali, na sehemu tofautitofauti na yapo ya rangi nyeupe pia ni mazuri.

Jokofu katika duka la maziwa, lenye rangi mbalimbali pamoja na picha ya ng'ombe, likiwa na kifaa maalumu kwa ajili ya kutoa maziwa kwa kujihudumia mwenyewe, bila kuhitaji watoa huduma.

Duka linalouza maziwa ambayo hayajaganda, duka hili lina uwezo wa mteja kuweza kujihudumia yeye mwenyewe, bila mhudumiaji au mtoa huduma.

Hii ni sehemu ya kuuza samani mbalimbali, ikiwemo vitanda, kuna masofa ya kukalia, lakini kuna magodoro na vitu vingine vya samani ambavyo hutumika ndani ya nyumba.

Hoteli nzuri inayoonyesha mandhari mazuri, ikiwa na mwanga angavu ambao ina taa zenye mng'ao mzuri lakini pia inaonyesha huduma ambazo inazitoa kwa ajili ya chakula, hoteli hii inapendeza mno.

Wahudumu wawili wa hoteli wakiwa wamesimama, na wengine wawili wakiwa wamekaa kwa ajili ya kuruhusu kile ambacho wanahitaji, ili waweze kuwapatia. Hoteli hii inaonekana ipo katika mazingira ambayo ni mazuri.

Wanawake na watoto wao wakiwa sokoni, wapo katika uuzaji wa viungo mbalimbali kama vile nyanya, vitunguu na kadhalika.

Muuzaji akiwa sokoni ameshikilia mboga mboga, pembeni kuna matunda mbali mbali lakini pia wauzaji wenzake wamesimama wengine wakiwa wamevalia mavazi ya rangi nyeupe na kofia.

Kibanda kwa ajili ya kuuzia vitunguu maji na pembeni yake mtu aliyevaa nguo za pinki na papo, amesimama huku amebeba vitunguu hivyo.

Nyumba hii nzuri imejengwa kwa ajili ya kupangisha watu mbalimbali. Mbele ya nyumba hii amesimama mtu mmoja, mazingira yake ni mazuri ina bustani nzuri.

Duka limejaa nguo aina ya mashati mbalimbali, na limesheheni kwa ajili ya kusaidia wateja wenye uhitaji mbalimbali wa hizo nguo.

Duka lenye bidhaa za watoto, ikiwemo magauni pamoja na viatu, lakini na vitu vingine ambavyo hutumiwa na watoto wa rika tofautitofauti.

Duka kubwa lenye mandhari nzuri likiwa na bidhaa za aina tofautitofauti, ambazo ni za jinsia ya kike lakini pia ni za jinsia ya kiume.